Vituo vya umeme vimejengwa mfululizo vikionyesha muundo mbalimbali ya chuma. Nyaya nyingi zimetundikwa angani zikiunganisha miundo hio.

Taa za umeme zimesimama zikiwa zimeunganishwa na nyaya nyingi. Mandhari inaonekana kuwa ya machweo au mawio, na anga ina rangi ya chungwa au samawati.

Mtambo wa joto ardhi, uliojengwa kati ya madhari ya milima na mimea inaonekana. Moshi mweupe unatoka kwenye minara ya kupozea, huku barabara na mabomba zikiunganisha majengo.

Kituo kikubwa cha umeme kinaonekana kikiwa na nguzo nyingi na nyaya za umeme. Mawingu machache yapo angani huku ardhi ikiwa na nyasi kavu.

Shimo la simu limelala kando ya barabara likiwa limejaa nyaya za umeme na nyuzi za mawasiliano, nguzo hizo imesimama karibu na ukuta mrefu.

Mitambo mikubwa ya umeme iliyosimama wima inasafirisha nishati. Nyaya nyingi zimeunganishwa kwenye mitambo hio zikipitia anga safi.

Majengo marefu ya kusambaza wa umeme enye dhidi ya angaa na jua linapotua. Mawingu meusi yanaonekana jini ya angaa lenye rangi majungwa na sambarua,

Miundo mirefu ya chuma inayoitwa minara ya umeme imebebana na nyaya nene. Nguzo hizi zimesimama kwenye mandhari ya kijani kibichi yenye miti michache.

Majengo marefu yenye kuta za matofali na madirisha ya samawati yamesimama nyuma ya nguzo za umeme. Mbele ya majengo kuna ua wa chuma wa samawati.

Mitambo mikubwa ya kusambaza umeme imesimama mbele ya jengo jeupe la kituo cha umeme. Anga lina mawingu mazito na rangi ya samawati iliyokolea.

Transfoma kubwa ya umeme imewekwa juu ya nguzo za mbao. Waya nyingi zimeunganishwa zikielekeza nguvu za umeme.

Huu ni mnara mrefu wa kusambaza umeme uliojengwa kwa chuma. Mawingu meupe yametanda angani. Wataalamu wanapanda juu ya miundo ya chuma wakifanya matengenezo muhimu kwenye nguzo za umeme.

Majengo ya mitambo ya kuzalisha umeme yanajengwa, yakionyesha mabomba na minara mingi inayotoa moshi. Miundombinu pana imeunganisha sehemu mbalimbali za kituo hicho kikubwa.

Bendera zenye nembo za kampuni zimesimama karibu na nguzo za umeme, zikiashiria usalama na maendeleo. Eneo lina miundombinu ya kisasa ya usambazaji nishati.

Nguzo za umeme zinaonekana zikisambaza nguvu. Zimesimama katikati ya shamba kubwa lenye majani mabichi. Anga la samawati linaonekana wazi juu. Mfumo huu wa umeme ni muhimu kwa kutoa nishati kote nchini.

Mamba wawili wamelala karibu na mwamba, wakionyesha utulivu wao. Wamejificha vizuri, wakichanganyika na mazingira ya udongo. Mawe mengi, yanaonekana karibu nao, yakionyesha makazi yao ya asili.

Nyani anaonekana akishikilia wavu, akitazama nje kwa macho yake makubwa. Uso wake unaonyesha utulivu na mawazo.

Mfumo mzito unatumika kuinua bomba kubwa la samawati ardhini. Bomba hilo linaonekana kua refu na zito, likiwa limewekwa kwenye mchanga.

Simba jike amelala kwa utulivu juu ya kilima kifupi akitazama mazingira yake. Nyuma yake mandhari ya jiji yenye jengo marefu linaonekana hafifu kutokana na ukungu.

Mibuyu mirefu imejaa majani mabichi na matunda makubwa ya mviringo. Jua linachomoza katikati ya matawi, likimulika majani na kuunda mandhari yenye kupendeza.

Nyati wawili wamezama majini, wakipata burudisho katika mazingira ya asili. Mmoja anaonekana wazi akiangalia mbele, huku maji yakiwa yamemfika magotini.

Kifaru anatembea kwenye njia ya udongo akichungulia chini kuelekea ardhini labda akitafuta chakula. Miti na vichaka viko nyuma yake vikionyesha mazingira yake ya asili.

Kundi la watu linafanya mazoezi ya yoga chini ya miti mikubwa. Wengine wamevaa fulana za rangi ya chungwa, wamekionyesha shughuli za nje.

Kobe anatembea pole pole kwenye ardhi yenye mchanganyiko wa udongo na mawe. Ganda lake gumu la rangi ya kahawia na madoa meusi lina mkinga. Majani machache ya kijani, yanazunguka eneo lake.

Swara watatu wanatembea kwa makini kwenye nyasi ndefu. Pembe zao ndefu zinasimama wazi dhidi ya anga ya kijani kibichi. Wanyama wanaonekana kwa mbali.

Shamba la kuwatunza tembo nchini linaonyesha mlinzi akimnywesha ndovu mdogo maziwa. Watalii wanatazama kwa umbali wakifurahia tukio hili la kipekee.

Hali mbaya ya taka imetapaka eneo kubwa zikiwemo plastiki za rangi tofauti. Mawingu mazito yametanda angani juu ya rundo hili kubwa la uchafu.

Mbuni wanatembea kwenye nyasi, huku majengo marefu yakionekana kwa umbali. Madhari ya jiji na wanyama pori huungana yakionesha uzuri wa hifadhi ya kitaifa.

Katika mbuga ya wanyama, swara jike na ndama wake wamesimama kwenye nyasi ndefu. Watalii wako kwenye gari wakiwatazama kwa umakini. Swara huyu ana pembe ndefu na wanakaa karibu na gari.

Mfanyikazi wa usafi amevaa kofia ngumu ya machungwa na sare ya kijani kibichi akikusanya takataka kando ya mto, anaonekana akikusanya takataka kwenye gunia.

Mwanamke ameketi kwenye bench la mbao huku akitabasamu. Amevalia kaptula fupi na shati nyeupe. Bench lina kitambaa chenye miraba ya samawati na manjano.

Kifaru mweusi anakula nyasi kwenye ardhi yenye udongo mwekundu. Uzio wa nyaya za chuma umewekwa mbele ukitenganisha mtazamaji na mnyama.

Maporomoko ya maji yanachororezeka juu ya miamba yenye kijani kibichi. Miale ya jua inadondoka katikati ya miti. Mandhari ya utulivu yanavutia na kuashiria uzuri wa asili.

Mto umejaa taka na uchafu ukionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Mwanaume amesimama katikati ya mto akijaribu kukusanya taka. Majengo ya makaazi yanaonekana nyuma, yakionyesha athari za uchafuzi wa jamii.

Kifaru mkubwa anatembea polepole msituni, akiwa na pembe yake ndefu na imara. Majani mabichi yanazunguka kifaru huyo yakionyesha mazingira yake asilia.

Wanaume watano wanafanya kazi kwenye mabomba makubwa ardhini. Bomba linarekebishwa kwa uangalifu. Udongo mwekundu umezunguka eneo la kazi.

Wachezaji watatu, wawili wanawake na mwanaume mmoja, wanatumbuiza katika vazi la kitamaduni. Wanawake wamevalia sketi nyeupe zenye manyoya na sidiria nyekundu huku mwanaume akipiga ngoma.

Wanawake wanachota maji yenye matope kutoka kwenye mto au kidimbwi. Baadhi wamebeba mitungi ya manjano, wakionesha changamoto za upatikanaji wa maji safi.

Ndege wawili wanatembea kwenye nyasi ndefu wakiwa na manyoya meupe, meusi na ya rangi ya dhahabu. Nyuma yao kuna mandhari yenye majengo na vilima.

Pundamilia wanachungwa kwenye nyasi ndefu, huku jiji likionekana kwa mbali. Mandhari haya yanaonyesha uzuri wa kipekee wa hifadhi ya kitaifa ambapo wanyamapori huishi karibu na jiji.

Oparesheni ya kuhamisha kifaru mdogo inaendelea, huku mlinzi wa wanyamapori akifuata nyuma akiwa amebeba blanketi. Kifaru huyo ana kifaa cha kufuatilia mgongoni.

Nyumba ndogo zilizojengwa kwa mabati zimesongamana kando kando ya miteremko ya kilima chenye miti, nyaya za umeme zinapita juu na anga la mawingu linatawala mandhari haya.

Simba anatembea taratibu barabarani huku abiria ndani ya magari ya safari wakimtazana kwa umakini. Mazingira ya kijani yana sisitiza uzuri wa safari ya kuona wanyama porini.

Kundi la wanawake limejipanga foleni, huku wengine wakiwa wamebeba watoto migongoni. Wamevalia nguo za kitamaduni na vitambaa vya rangi mbalimbali.

Watu wawilli wanajitahidi katikati ya uharibifu wa mafuriko, maji mengi yanatirirka na miti imejaa uchafu, wanaonekana wakiondoa vitu vilivyobebwa na maji.

Simba dume mwenye manyoya meusi, na simba jike wanatembea pamoja kwenye nyasi ndefu. Wanyama hawa wawili wanaonekana kupendana sana, wakitembea kwa utulivu msituni, wakionyesha urafiki wao.

Mto umechafuliwa na takataka. Watu kadhaa wameingia ndani ya maji wakijaribu kuosha nguo zao.

Timu ya usafi inafanya kazi ya kukusanya taka. Wamevalia sare na wengine wamebeba mifuko mikubwa ya taka. Wanakabiliwa na rundo kubwa la uchafu katikati ya barabara. Kazi yao ni muhimu kwa usafi ya mazingira.

Ndege wawili wamesimama kwenye miamba, wakionyesha manyoya yao yenye madoa. Miguu yao mirefu ya njano inajitokeza huku mimea ya kijani ikiwazunguka nyuma.

Mnyama pori ana pembe zilizopinda akiwa ameangalia mbele, akiwa nyuma ya uzio wa nyayo. Miti na vichaka vimezunguka eneo hilo.

Mto chafu unapita kati kati ya mandhari yenye majengo makubwa ya viwanda. Mifuko ya plastiki, na takataka nyingine, zimezagaa kwenye kingo za mto.

Takataka za plastiki zimetapakaa kila mahali zikiunda milima mirefu. Mwanaume mmoja amesimama karibu na ukuta akiangalia mazingira yenye uchafu mkubwa.

Pundamilia mwenye milia meusi na meupe amesimama karibu na mti. Mgongo wake unaonekana wazi ukielekeza mbali na mtazamaji.

Mandhari ina makazi yaliyojaa, yenye nyumba ndogo ndogo zilizojengwa karibu karibu. Paa nyingi zimefunikwa kwa mabati ya kutu zikionyesha hali ya umaskini mijini.

Ndege wamekusanyika karibu na bwawa la maji, baadhi wakiwa wamesimama kwenye udongo mwekundu na wengine wakiwa karibu na maji.

Maeneo duni yaliyo na yaliyo na nyumba zilizojengwa kwa matope na mabati, yamejaa taka. Nguruwe wawili wanatafuta chakula katikati ya rundo la takataka, kando ya mfereji wenye maji machafu.

Tembo mdogo anakunywa maziwa kutoka kwa chupa akishikiliwa na mlezi wake. Watalii wamesimama kwa umbali wakishuhudia tukio hili la kipekee katika watakatifu wa wanyamapori.

Mbuni amekaa kwenye nyasi ndefu akitaga mayai yake mengi , eneo linaonekana kuwa la wazi na miti michache mbali chini ya anga iliyo wazi.

Mnyama pori ameketi juu ya uzio wa rangi, akishika mti kwa makini. Uso wake mweusi unatoa utofauti na manyoya yake meupe.

Chui anaonyesha meno yake makali akitoa sauti ya kutisha. Manyoya yake yenye madoadoa meusi na kahawia yanaonekana wazi. Hueda yuko tayari kushambulia mawindo yake.

Magofu ya nyumba iliyobomolewa yamejaa eneo hili, eskaveta kubwa inaonekana katikati ya uharibifu hali ya hewa ina mawingu ikionesha mazingira ya shughuli za ujenzi au uharibifu.

Uchafu mwingi umetapakaa kando ya mto chafu. Nyumba duni zimejengwa karibu na mto zikionyesha makazi yaliyo adhiriwa.

Mnyamapori mwenye pembe ndefu anakula nyasi ,akizungukwa na majani mabichi. Miti mikubwa inatoa kivuli huku uzio wa chuma ukionekana nyuma.

Tembo mdogo mwekundu anatembea polepole kwenye eneo la udongo, akionyesha utoto wake. Masikio yake makubwa yamefunguka, yakionyesha tahadhari. Mandhari ya asili inaonekana nyuma ikiashiria makazi yake.

Shughuli ya usafishaji inaendelea katika mfereji uliojaa taka na maji machafu. Wafanyikazi wengi wamevaa buti za njano na fulana zenye rangi angavu.

Kundi la watu limevalia fulana za kijani, wakipanda miti kwenye udongo, uliofukuliwa, baadhi yao wamepiga magoti, wakichimba mashimo kwa uangalifu.

Twiga amesimama akila majani kwenye eneo lenye miti na mimea mingi. Ana rangi za kipekee za kahawia na nyeupe, akionyesha uzuri wake asilia porini.

Mbengu ndogo za miche zimepangwa kwenye trai za plastiki nyeusi zikiwa tayari kwa kupandwa. Miche hii muhimu hutumiwa sana katika miradi ya upandaji miti.

Mabomba marefu yamewekwa ndani ya mtaro mrefu uliochimbwa ardhini, kuashiria mradi wa ujenzi wa miundo mbinu. Maji machafu yanaonekana ndani ya mtaro, yakionyesha tatizo la maji taka au mkondo.

Barabara yenye magari inaonyesha matatu yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Kuna magari mengine yanayoendeshwa barabarani na mwendesha basikeli anaonekana upande wa kulia.

Magari yanasafiri barabarani, huku gari la polisi likionekana likiendeshwa kulia. Alama ya kijani ya barabara, inaelekeza kuelekea Juba hill na Thika A2.

Kwenye barabara yenye shughuli nyingi, basi la City Hoppa limeegeshwa likisubiri abiria. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi, wengine wakiongea na wengine wakisubiri.

Magari yamepanga foleni barabarani, baadhi yakiwa yamesimama kwenye taa nyekundu za trafiki. Bango la kutoruhusu kugeuka nyuma linaonekana wazi mbele.

Mwanaume amesimama karibu na basi la abiria akiwa amevaa koti nyeusi. Basi lina rangi ya samawati, nyeupe na nyekundu.

Barabara lina shughuli nyingi, magari yanapita na watu wanatembea,. Kuna daraja la watembea kwa miguu mbele, hii inaashiria maisha ya jiji lenye shughuli nyingi.

Magari ya abiria yamejaa watu yakiwa yameegeshwa barabarani jijini. Abiria wanasubiri kupanda magari hayo. Majengo marefu yanajaza mandhari ya nyuma.

Shughuli nyingi inaendelea jijini magari yakiwa yameegeshwa barabarani huku watu wakisongelea pande zote. Mabango ya matangazo ya Nairobi na Nakuru yanaonekana wazi yakionyesha shughuli za kibiashara.

Barabara, yenye magari mengi inaonyesha dalili za mvua. Mabasi na magari mengine yamesimama kando ya barabara, huku baadhi ya watu wakitembea.

HIi ni kituo cha mabasi ya abiria ambapo gari la aina ya matatu lenye nembo Nakuru Direct limeegeshwa. Watu wanasimama karibu nalo huku maduka yakiwa yamejipanga kando ya barabara.

Trafiki kubwa ya magari na watu inaonekana kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Magari ya abiria, malori na mabasi yamefurika huku watu wakitembea kando ya barabara.

Magari mengi yamejipanga barabarani yakionyesha msongamano wa magari. Lori la manjano linaonekana wazi mbele, likifuatiwa na magari mengine. Majengo na miti mingi inaonekana nyuma ikiashiria mazingira ya mjini yenye shughuli nyingi.

Basi la rangi ya waridi na nyeusi limeegeshwa kando ya barabara likisubiri abiria. Watu wanasimama na kutembea karibu na basi wakionyesha shughuli za usafiri wa umma. Nguzo za kuzuia magari zimepangwa kando ya njia.

Wanawake wawili wamesimama karibu na basi la kijani mmoja wao akiwa ameshika bao kubwa lenye nambari arubaini na sita, watu wengine wanatembea kwa umbali.

Basi kubwa la abiria lenye rangi ya chungwa na jina Tawakal liko tayari kwa safari. Watu wachache wameonekana karibu nalo wakisubiri kuanza safari.

Shughuli nyingi zinaendelea katika jiji, huku mabasi na magari mengine yakiwa yamejea barabarani. Watu wanatembea kando ya barabara huku majengo marefu yakionekana kwa mbali.

Barabara yenye magari mengi inaonyesha shughuli za kawaida za jiji. Mabasi, magari madogo na pikipiki yanapita huku daraja la juu likivuka barabara.

Mabasi na magari mengine yamejaa kwenye eneo la maegesho jijini. Nyumba zenye paa jekundu zimeonekana nyuma, zikiashiria makaazi ya watu.

Gari la abiria la Isuzu, maarufu kama matatu limeegeshwa barabarani likiwa na mapambo mengi. Abiria wanapanda na kushuka kuashiria shughuli za usafiri wa umma. Majengo ya jiji yanaonekana nyuma.

Soko la wazi lina shughuli nyingi za watu na magari, mabasi wamejaa abiria wanaosubiri usafiri, watu wanatembea miguu na pikipiki zinapita barabarani.

Waendesha bodaboda wanaendesha pikipiki katikati ya msongamano wa magari namabasi yenye rangi kali huku afisa wa trafiki akisimamia mwelekeo wa magari.

Watu wamesimama karibu na basi la umeme, wengine wakiingia na wengine wakisimama nje. Basi limeegeshwa kando ya barabara yenye majengo marefu nyuma yake.

Barabara inaonyesha shughuli nyingi za jiji, daladala jekundu limeegeshwa, likipakia abiria. Watu wanatembea kando ya barabara, wengine wakiingia ndani ya gari. Kuna bango la matangazo chini, likionyesha biashara mbalimbali.

Katika makutano ya barabara , magari yamesimama yakisubiri taa za trafiki. Bango la marufuku ya kugeuka linaonekana wazi.

Basi la citi hopa lenye lenye rangi ya kijani na njano limesimama barabarani likipakia abiria. Watu wanatembea kwenye barabara ya lami iliyo karibu.

Basi la rangi ya samawati limeegeshwa barabarani likipakia abiria wanaolekea maeneo tofauti. Watu wanasimama karibu na mabasi, baadhi wakiwa wameshikilia mabango yenye namba za njia. Majengo marefu na miti ya kijani kibichi inaonekana nyuma, yakionyesha shughuli nyingi mjini.

Treni nyeupe na michirizi ya rangi ya machungwa na nyekundu imesimama kwenye reli. Treni hiyo inaonekana kupitia uzio wa chuma wenye matundu.

Kando ya barabara watu wamesimama wakisubiri usafiri. Kumejaa watu wazima wakijitayarisha kuendelea na safari zao. Baadhi yao wanaonekana wakiongea huku wengine wakiwa kimya.

Barabara ina magari mengi, yakiwemo basi na matatu, yakionyesha msongamano. Maafisa wa trafiki wanasimamia harakati za magari, kuhakikisha usalama barabarani.

Barabara kuu pana, ina magari machache inayoelekea mbele. Ishara za kijani za barabarani zinaelekeza kwenye maeneo mbalimbali na njia tofauti.

Barabara yenye shughuli nyingi,, inaonyesha mabasi mengi ya abiria yakiwa yame egeshwa kando ya barabara, huku yakisubiri au yakipakia abiria.

Mabasi ya abiria yamepaki, yakiwa tayari kubeba abiria katika kituo cha mabasi chenye shughuli nyingi. Watu waliovalia fulana za zambarau wanaonekana wakiwa na mabango.

Basi la abiria lenye rangi ya machungwa na samawati limepakiwa kando ya barabara. Abiria wanaonekana wakipanda au kushuka. Mabango ya biashara yamepamba majengo ya jirani.

Barabara pana yenye magari machache inaonekana ikiwa tupu huku daraja la juu la watembea kwa mguu likitawala mandhari. Miti midogo imepandwa katikati ya barabara ikiongeza uzuri wa mazingira.

Magari ya usafiri wa umma yaliyotengenezwa na VIP Shuttle Sacco yanasubiri abiria. Mabango yanaelekeza njia za Nakuru yakionesha maeneo ya huduma.

Barabara yenye magari na pikipiki inaonyesha shughuli nyingi za usafiri mjini. Watu wanatembea kando ya barabara wakionyesha shughuli za kila siku. Ishara ya barabara ya kijani inaelekeza njia mbalimbali.

Msongamano wa magari na watu unaonekana barabarani. Mabasi, magari na pikipiki zinasafiri polepole. Majengo marefu yanajaza mandhari ya jiji.

Basi la rangi ya samwati na machungwa limeegeshwa barabarani likiwa na ujumbe get hooked Texas. Wanaume watatu wanasimama karibu na basi hilo, mmoja wao akitumia simu. Ukuta wa kijani na nguo zilizotundikwa zinaonekana nyuma, zikionyesha shughuli za biashara.

Basi la abiria lenye rangi ya waridi linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Abiria wanaonekana wakishuka na kupanda.

Majengo marefu ya kibiashara yanatokeza angani, huku mabasi, na magari mengine yakionekana barabarani. Kibao cha matangazo cha Nyena sacco Nyahururu kinaonekana.

Basi la abiria lenye nambari ya usajili za Kenya imepaki kando ya barabara ikionyesha sanaa yake ya kipekee. Watu wachache wanaonekana karibu na gari wakionyesha shughuli za kawaida za mijini.

Abiria wanatembea kando ya barabara yenye shughuli nyingi . Mabasi ya abiria yanasubiri, na mchuuzi anaonekana mbele. Watu wengi wamevalia kawaida , wakifanya shughuli zao za kila siku jijini.

Watu wamesimama karibu na barabara wakisubiri usafiri wa umma. Matatu za rangi ya chungwa zimepaki mbele. Mtaani kumetanda pilka pilka za kila siku.

Barabara imejaa mabasi na watu wengi. Mabasi haya yanasubiri abiria. Watu wanatembea huku na huko , wengine wakipanda au kushuka kwenye mabasi hayo. Majengo marefu yanazunguka eneo hili la jiji lenye shuguli nyingi.

Katika makutano ya barabara, mabasi yameegeshwa. Maafisa wa trafiki, wanasimamia magari hayo. Kuna watu karibu na barabara, wengine wakitembea. Majengo marefu yanasimama nyuma, yakionyesha shughuli nyingi za jiji.

Basi la abiria limeegeshwa barabarani, likiwa na rangi za kuvutia. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo, wengine wakiwa wanasubiri usafiri.

Mifereji mikubwa ya chuma imelala kwenye maji yenye rangi ya kijani. Kutu imeenea kila mahali, ikionyesha kuachwa kwa muda mrefu.

Bomba la maji lililopasuka linafanyiwa ukarabati katikati ya matope. Vifaa vya kurekebisha vimetumika kuunganisha sehemu zilizovunjika.

Jalada la taka limetupwa kando ya barabara, karibu na vibanda duni vinavyoelekea kwenye majengo marefu. Gari la abiria limeegeshwa kando.

Bomba nyingi za maji za rangi mbili tofauti zimepangwa kwa wingi zikiwa tayari kwa matumizi ya ujenzi. Bomba za kijivu na za machungwa zimerundikana zikionyesha saizi yao.

Duka la maji lina mashineya chuma, yenye mabomba, na vichunjio, matone ya maji yametapakaa kwenye meza ya samawati, ikionyesha usafi.

Biashara ya kuuza maji yaliyosafishwa na bidhaa za barafu imejitokeza. Mabango yenye matangazo ya vinywaji baridi na aiskrimu yamepamba maduka hayo.

Lori kubwa la mizigo lenye rangi ya kijani limesimama barabarani. Watu wamekaa juu ya mizigo wakionyesha usafiri usio rasmi.

Mifumo tasa ya mabomba ya samawati iliyounganishwa kwa ustadi inaonekana katika eneo la viwanda, vipimo kadhaa vya shinikizo vimefungwa vikionyesha matumizi ya vifaa vya kisasa.

Shimo refu limechimbwa ardhini, likifichua mabomba mengi ya rangi tofauti. Baadhi ni meusi, mengine meupe na ya kijivu, yote yakionyesha kazi ngumu ya miundombinu.

Bomba kubwa limelala kwenye mtaro mchafu uliojaa matope na maji. Eneo hilo linaonekana kuwa eneo la ujenzi au mahali ambapo miundombinu inarekebishwa.

Katika shimo lenye kina kirefu, maji yamejaa yakionyesha matope chini. Vivuli virefu vinaonekana kwenye udongo. Mawe na takataka zimetapakaa kando ya shimo hilo.

Mrija wa mabomba meusi umepangwa ardhini kwa mpangilio usio rasmi. Baadhi yamejifunika na mazingira ya vumbi yanatoa taswira ya shughuli za ujenzi au ukarabati.

Gari kubwa la taka limejaa taka likiwa limepaki kando ya barabara. Lengo la gari hili ni kufanya eneo hilo liwe safi. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Mirija mikubwa ya mabomba meusi yamewekwa juu ya njia ya vumbi karibu na majengo ya makaazi. Yanaashiria mradi wa miundombinu inayoendelea kwa ajili ya usambazaji wa maji.

Bomba la maji lililopasuka linatoa maji mengi kwenye mfereji wa udongo, hali hii inaonyesha changamoto za miundombinu ya maji vijijini nchini Kenya.